Mnara mkubwa wa kusambaza umeme, umesimama katikati ya madhari ya asili, yenye vichaka na nyasi. Chini ya munara huo upande wa kushoto twiga amesimama akionyesha uwepo wa wanyamapori katika sehemu hii nyaya za stima zinapita kwa hewani.

Mazingira ya barabara ikiwa na nguzo ya umeme iliyojaa nyaya na fundi akifanya kazi juu yake akitumia ngazi ndefu. Karibu na nguzo hiyo, kuna bango kubwa linalotangaza huduma za hoteli. Magari yanaonekana yakipita barabarani na mimea na miti kuonekana nyuma.

Kituo hiki kikubwa ni cha kupoza umeme na miundombinu ya usafirishaji wa umeme. Nguzo za chuma zina nyaya za umeme zilizotandazwa juu. Mandhari inaonekana kuwa wazi na yenye anga safi.

Mandhari ya jiji ina nguzo za umeme wa juu zikipita kwenye eneo lenye miti na mimea. Anga linaonyesha mabadiliko ya hali ya hewa likiwa na mawingu mazito labda wakati wa machweo. Nguzo hizi za umeme zimeunganishwa na nyaya zinazosambaza umeme.

Miundo mbinu ya usafirishaji wa umeme ikiwemo nguzo kubwa za umeme na nyaya za umeme zimesimama. Maandishi yanaashiria juhudi za mashirika ya petroli katika kusambaza umeme katika vijiji au mji kutokana na mandhari ya wazi.

Nguzo kubwa za chuma zilizosimama wima zina nyaya za umeme zinazosafirisha umeme wenye nguvu kutoka kwa vituo za kuzalisha umeme. Mandhari haya ni ya eneo wazi na kuna nyasi na miti inayoonekana kando.

Mwanaume mmoja anashughulika na mitungi mingi ya maji ,baadhi ikiwa imebebwa kwenye mkokoteni na ingine ikiwa chini . Mandhari ni ya eneo la inje na jua kali kuwaka, mti upo nyuma yake.

Balbu kubwa ya samawati iliyounganishwa na bomba la maji imefungwa kwa bolti kwenye bomba. Mabomba ya maji yamelala kando ya barabara ya udongo au njia yakipitia katika eneo lenye miti na milima kwa mbali. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la maji na kutua ardhini.

Pundamilia wawili wamo katika mbuga ya wanyama yenye nyasi ndefu, huku nyuma kukiwa na mandhari ya jiji yenye majengo marefu. Pundamilia hawa wapo karibu mmoja akiegemea mwingine katika nyasi ndefu kavu.

Miti mingi mirefu yenye matawi na majani mengi yanaashiria hali au mazingira tulivu katika msitu unaolindwa. Miti hii ina kivuli kizuri na miale ya jua yanapitiliza katikati ya matawi yake.

Mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini, una bomba kubwa la majitaka au la maji limewekwa ndani yake. Sehemu hii ni ya ujenzi wa miundombinu ya majitaka. Mfereji huo umechimbwa kwa kina.

Kundi la watu ambao ni wanaume na wanawake wamekusanyika nje karibu na jengo. Baadhi yao wamevaa glovu nyeupe na wanashikilia zana za bustani au usafi kama vile jembe na toroli. Ndani ya toroli kuna vifagio.

Onyesho la kitamaduni au la sarakasi linaendelea ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu. Katikati ya jukwaa, waigizaji wamevalia sare zenye mistari wakifanya sarakasi. Nyuma ya pembeni mwa jukwaa kuna wanamuziki wakiwa na ngoma. Watazamaji wameketi kwenye viti vya kupanda wakifurahia onyesho hilo.

Watu wawili, wanaendesha baiskeli za milimani kwenye barabara iliyotengenezwa vizuri yenye mandhari ya milima au milima nyuma . Wamevaa mavazi ya kuendesha baiskeli na kofia ngumu za usalama. Anga ni safi na ni wakati wa mchana .

Twiga wawili wamo katika mazingira ya asili yenye nyasi na mimea huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Twiga hao wanaonekana wakitembea au wakila nyasi katika eneo hili.

Mtu mmoja anamlisha twiga katika kituo cha twiga. Mtu huyu amesimama kwenye jukwaa lililoinuka, na anampa twiga mkubwa aliyekaribia uzio chakula. Twiga mwingine anaonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na mimea mingi.

Mchoro mkubwa wa uso wa mwanaume umechorwa kwenye ukuta wa jengo. Mbele ya ukuta huo kuna magari mawili ambayo yameegeshwa barabarani. Majengo mengine yanaonekana nyuma na pembeni ya ukuta huo. Mtu mmoja anaonekana kupita kwenye barabara mbele ya ukuta huo.

Kifaru mmoja aliyedungwa sindano anakimbia, huku akifuatwa na mwanamume mmoja aliyevaa surubwenye ya rangi ya kijani. Mazingira haya ni ya mbuga ya wanyama. Mwanamume huyu amebeba blanketi yenye rangi tofauti zilizopangwa kwa mistari.

Pundamilia wanapita katika barabara iliyo ndani ya mbuga ya wanyama mbali na jiji. Mbuga hii ina miti mifupi na nyasi zilizokauka kutokana na hali ya anga. Kwa umbali majumba marefu yanaonekana.

Wanaume kadhaa wamejishughulisha katika kazi za ujenzi wa miundombinu ya maji. Mwanaume mmoja aliyeinama anangalia bomba la kijani kibichi ambalo limewekwa ardhini. Sehemu ya juu ya tingatinga inaonekana.

Watu wamo ndani ya maabara yenye meza kubwa ya mbao yenye sinki na vifaa mbalimba vya maabara. Mwanamke mmoja yuko upande wa kushoto akifanya kazi na vyombo vya glasi. Mwanamme mwingine anachunguzwa silinda ya kupima au chombo kingine cha maabara.

Mwanamume ameketi kwenye mkokoteni uliobeba idadi kubwa ya mitungi, ya kusafirisha maji. Mwanaume huyo anaonekana amechoka, akiwa ameketi kando ya barabara, na kusubiri kwenye foleni. Mandhari ya nyuma, yana mimea na anga safi ya mchana.

Twiga amesimama katika mazingira ya asili yanayoonekana kuwa pori au eneo la wazi lenye miti na mimea. Nyuma ya twiga kuna miti na mimea mingine na mbele yake kuna chombo kinachoonekana kama sehemu ya kulishia au kunywea maji.

Mfanyakazi mmoja, aliyevaa nguo ya kijani anachagua takataka za plastiki zilizokusanywa, kando ya mto, unaoonekana kuwa umesafishwa. Anaweka takataka hizi katika gunia, ambalo amelibeba. Majengo yamejengwa kando ya mto.

Mwanamke aliyevaa rinda la maua la kupendeza anapanga matunda kwenye sahani, juu ya shuka nyeupe lililotandikwa chini. Mwanamke huyu ameketi chini ya mti mkubwa ulio na matawi na kivuli cha kupendeza.

Gari ndogo la kibinafsi lipo kwenye barabara pana. Juu ya barabara kuna daraja refu la reli au barabara kuu likiwa na nguzo nyingi. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la samawati na mawingu meupe pamoja na mimea michache au ardhi kame upande wa kulia.

Gari jeupe linaonekana kupita katika barabara ambayo imo ndani ya mbuga ya wanyama. Kuna twiga mrefu anayeonekana kupita mbele ya gari hili.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ni ya mitaa ya mabanda. Nyumba zilizoko hapa hazijajengwa vizuri. Nyumba nyingi ni za mabati. Kuna watu wanaonekana kuangalia maji ya taka yanayopita.

Umati mkubwa unaonekana kutazama jengo ambalo linabomolewa. Hapo kando kuna maji yaliyojaa ambayo yanaonekana kuwa yamefurika. Ubomozi huu unaendelea ukiashiria shughuli za serikali kubomoa majengo yaliyojengwa katika mazingira ambayo maji yanapita.

Mtu mmoja anaonekana kuwa amelala katika mazingira ambayo yamejaa taka mingi. Takataka izi zinaonekana kuwa katika mtaa wa mabanda. Watu pia wamejenga makazi yao katika mazingira haya. Kuna miti ambayo inaonekana kwa mbali.

Watoto wengi wameketi chini kwenye sakafu. Watoto hawa ni wa jinsia tofauti , maanake kuna wasichana na wavulana. Watoto hawa wanakula chakula ambacho kinaoneka ni cha msaada.

Eneo hili lina shughuli nyingi ikiwemo kituo cha mabasi chenye watu na magari mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani wengine wakiwa wamebeba mizigo. Miti ipo nyuma na mandhari ni ya mjini.

Barabara pana yenye njia nyingi ya magari kupitia. Ina miti na majengo kadhaa kando ya barabara. Magari machache yanasafiri. Mabanda ya matangazo yanaonekana kwa umbali katika barabara. Hali ya anga ina mawingu.

Watu wengi wanatembea kando ya barabara iliyo na miti mirefu yenye majani mabichi. Mabasi yamesimama barabarani, mwanamke mmoja ameshika bango lenye nambari 32,na maandishi mengine kando yake. Mandhari haya ni ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari mengi. Basi la abiria ya umma, magari mengine madogo ikiwemo lori jeupe inasafiri barabarani. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu linalounganisha pande mbili za barabara. Anga ina mawingu na miti kando ya barabara.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa barabarani. Magari haya yana michoro mbalimbali. Watu kadhaa wako barabarani. Mabango ya matangazo yanaonyesha biashara. Majengo marefu yapo nyuma.

Sehemu ya basi ya abiria la rangi ya samawati limeandikwa Markos upande wa juu. Mtu mmoja amesimama kwa mlango wa basi. Nyuma ya basi kuna ngazi ndogo inayoelekea juu. Mandhari ya mbele inaonyesha barabara yenye magari mengine na majengo kadhaa, huku kukiwa na mlingoti mrefu wa taa upande wa kushoto.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari mbalimbali na watu wanaotembea inaonekana. kuna foleni ya mabasi na magari mengine. Watu wanafanya shughuli zao za kila siku. Nyuma ya barabara kuna majengo ya ghorofa yakionyesha mandhari ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari mbalimbali na watu wanaotembea inaonekana. Kuna foleni ya mabasi na magari mengine huku abiria wakipanda au kushuka katika magari. Watu wanafanya shughuli zao za kila siku. Nyuma ya barabara kuna majengo ya ghorofa yakionyesha mandhari ya jiji.

Watu wamekusanyika katika kituo ya mabasi ya umma katika jiji. Mabasi ya rangi ya kijani na nambari arobaini na sita yanaonyesha njia ambayo mabasi haya yanaenda. Mwanamke mmoja ameshikilia bango lenye maandishi, chini yake kuna majina ya maeneo mbalimbali ambayo basi hupita.

Mandhari ya jiji ina barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu na mabasi ya abiria. Mabasi haya ni ya rangi nyekundu na yameegeshwa barabarani yakisubiri abiria. Majengo marefu yanaonekana nyuma na kuna watu wanaotembea mtaani.

Mandhari wa mji una barabara pana yenye njia nyingi, magari na watu wanaotembea kwa miguu. Upande wa kushoto kuna reli na majengo ya makazi, upande mwingine ukiwa na majengo ya kibiashara au makazi yenye maduka chini. Ng'ombe wanaonekana wakila nyasi.

Barabara kuu katika jiji ina njia nyingi za magari kupita. Magari mbalimbali kama vile basi na gari ndogo na pikipiki zinaonekana. Njia ya watu ya kuvuka kwa wanaoenda kwa miguu inaonekana kwa umbali.

Basi la huduma la KBS limeegeshwa barabarani na mwanamume mmoja amesimama mlangoni huku akishikilia nguzo ya basi. Ndani ya basi, kuna abiria mwingine anatazama nje kupitia dirishani. Kwenye basi, kuna mabango yaliyoandikwa majina ya maeneo na bei ya nauli.

Basi la abiria limeegeshwa kando ya barabara huku abiria wakiwa wameketi ndani ya basi. Watu wengine wanatembea karibu na basi wakiwa katika shughuli zao. Bango limebandikwa kuonyesha maeneo ambalo gari linapita. Majengo marefu na miti ipo nyuma ya basi kuashiria mazingira ya mjini.

Mandhari ya jiji ina shughuli nyingi. Basi za abiria zimesimama barabarani. Watu wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo na wengine wamekaa pembeni mwa barabara. Majengo marefu na miti ipo nyuma. Afisa wa trafiki amesimama barabarani.

Shughuli nyingi za barabarni zinaendelea kwenye kituo cha matatu katika jiji. Basi ya rangi samawati ina mabango ya kuonyesha njia ya basi hilo kupitia. Watu wanaonekana wakipakia mizigo na wengine kukagua mabegi yanayouzwa. Majengo marefu yanaonekana.

Barabara ina msongamano wa magari na watu wanavuka barabara katika jiji. Kuna foleni ndefu ya magari mbali mbali, ikiwemo lori, mabasi madogo na magari kibinafsi. Majengo yanaonekana kwa mbali nyuma ya miti iliyopandwa kando ya barabara.

Mabasi mawili makubwa ya abiria yameegeshwa barabarani. Watu kadhaa wanashuka au kupanda mabasi hayo huku wengine wakitembea kwenye barabara. Pikipiki kadhaa zimeegeshwa kando na mmoja wa waendeshaji pikipiki amembeba abiria.

Kituo hiki cha magari ya usafiri, kina shughuli nyingi katika eneo la mji. Magari yameegeshwa kwenye kituo hiki. Watu wanatembea na mizigo inaonekana juu ya magari. Majengo ya biashara yamo mbele. Bango limewekwa juu ya gari, kuashiria maeneo ambalo gari linapita.

Magari ya aina tofauti yameegeshwa barabarani yakisuburi wateja au yakiwa katika foleni ya magari. Mandhari yanaonekana kuwa ya mjini au jiji lenye shughuli nyingi. Kuna bango nilaloenyesha maeneo na bei.

Watu wanatembea kando ya barabara na mabasi yameegeshwa kwenye barabara. Mabasi mawili yamepambwa kwa michoro na maandishi, Mwanaume aliyevaa kofia na koti ,na mwanamke aliyeshika mfuko mkubwa wapo nyuma ya gari. Bango limebandikwa likiashiria maeneo.

Barabara hii ya jijini ina shughuli nyingi. Magari mbalimbali yakiwemo mabasi madogo ya abiria, magari ya kibinafsi na pikipiki zinaonekana. Maafisa wa trafiki wamevalia sare za manjano wanaonekana wakisimamia trafiki. Majengo ya mijini na miti ipo nyuma. Watu wanavuka barabara na kuendelea na shughuli zao.

Barabara kuu katika jiji ina njia nyingi za magari kupita. Magari mbalimbali kama vile magari madogo na lori za mchanga zinaonekana. Njia ya watu kuvuka inaonekana kwa umbali. Afisa wa trafiki wanaonekana wakikagua magari

Kituo cha magari kimejaa shughuli nyingi za mjini. Matatu iliyojaa abiria ipo katika kituo hiki cha usafiri. Mbele ya matatu mwanamke mmoja amesimama huku nyuma kukiwa na jumba kubwa la waridi. Matatu ina mabango yenye majina ya maeneo.

Barabara kuu ambayo ina njia mingi za magari ,pia kuna daraja la watu kuenda kwa miguu. Kuna magari ya aina mbalimbali kama vile gari ya umma ya abiria, magari dogo na pikipiki. Kuna stesheni ya mafuta inayoonekana. Kuna mtu anayesukuma toroli pia anaonekana.

Magari ya usafiri yanaonekana yakiwa barabarani katikati ya jiji. Kuna banda la kuashiria magari ya kuenda Meru. Mtu mmoja anaonekana kuonyesha abiria magari za kuabiri. Kuna majumba makubwa ambayo yanaonekana kuwa ni ya kuuza bidhaa.

Gari la usafiri wa umma na aina ya City hoppa linaonekana likiwa barabarani katikati mwa jiji. Gari hili limepakwa rangi ya kijani na manjano na hapo kando pia kuna gari la aina hiyo. Mazingira haya ni tuli yanayoashiria shughuli za kila siku za mjini.

Barabara hii ni ya lami na imegaganishwa kwa pande mbili. Pande zote kuna lori, pikipiki na gari la kibinafsi pia kuna watu wanaotembea kando kando. Kuna bao za matangazo na pia kuna mitu mirefu huko kando. Kunaonekana kuwa kumenyesha kidogo.

Rundo kubwa la taka katika eneo lililotelekezwa lina uchafu ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu na vitu vingine vilivyotupwa. Taka hizi zimetapakaa kwenye eneo la wazi karibu na kiasi kidogo cha maji au mto mdogo na mimea pembeni.

Eneo hili la mjini au kitongoji, lina ukuta wa matofali mbele na majengo mbali mbali nyuma yake. Baathi ya majengo yanaonekana huku mengine yakiwa na matangi meusi ya kuhifathi maji juu ya paa zao. Mbingu inaonekana wazi ikiwa na anga safi.